Wanariadha watatu ambao ni wa kenya ambapo wamevaa nguo design moja ambapo wawili wako na viatu kwa mkononi na mwingine hana viatu kwa mkono lakini hawajavaa viatu wote watatu na wakatoa. Hii apa Inaonyesha ni kama wameshinda na wanashabiki.

Mpira wa miguu soka, mchezaji aliyevaa jezi ya buluu, na nyeupe, anaonekana akiwa na mpira huku, mchezaji mwingine aliyevaa jezi la njano na kijani, akimkimbiza.

Kuna kikundi cha watu ambapo huwa ni mashambiki ambao wamepanda basi na inamaanisha timu yao ya mpira wa kandada wa miguu ambayo huwa wameshida kikombe na sasa wanashangilia ama wanafurahia.

Maofisi la ambapo huwa wahudumiwa ni ofisi ya hudumu huduma ya wakenya, ambapo huwa hapo wanafanya kazi ya service ama kazi ya kutengeneza vitu, na ni ofisi wanaenda mmoja baada ya mwigine.

Kuna ofisi yaserikali ambapo huwa unawasilishwa ama unahudumiwa watu ambaye ni ofisi ya huduma ambapo kuna kikundi cha watu pia machiefs ambaye wamekuja area sasa na kuna wengine ambao wamevaa skirt nyeupe.

Kikundi cha watu ambapo huwa wanamkujia mtu ambaye huwa amevaa kofia nyekundu. Wote wakiwa wanampigia makofi na wakitazama na wote wamevaa kofia nyekundu.

Kuna washabiki wengi hapa ambapo wamevaa ama wa majeshi ama shati la limeandikwa Kenya, sasa wakishabikia wakiwa kwenye uwanjani, wanatazama mpira wa miguu wa kandanda.

Kuna mzungu mmoja ambaye amevaa kofia na nyuma yake huwa kuna washabiki wengi zaidi ambapo huwa wakitazama vizuri na wengi wao wameshika ama wamebeba juu bendera ya Kenya.

Ndani ya kituo cha Huduma Centre nchini Kenya haya ni maneno maalum yaliyowekwa na serikali ya Kenya ili kuhasasisha utoaji wa huduma au mbilimbili kwa mwananchi.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya rangi ya buluu wengi wao wakiwa na kofia wakiwa kwenye tukio au mkutano fulani, wanaonekana wakiwa wameeka mikono juu.

Hafla rasmi ambapo majaji waliovaa mavazi ya kizazi, machao mekundu za mavazi meupe ya chicha, wapo pamoja na watu waliovaa suti wakipeana mikono.

Hapo sasa kuna paspoti ambapo ni paspoti ya Kenya. Sasa naye kuna vilevile zote ni WaKenya, lakini kuna mmoja ambapo huwa unatembea na East Africa kwa ma nchi zingine za jirani kama Tanzania na Uganda na wengine.

Kuna hapo wanacheza mpira ya miguu wa kandanda. Kuna wachezaji wawili ambapo moja yao huwa anapiga nduru na kelele na inakaa kama amefunga bao na nyuma yake kuna mashabiki ambao wana.

Kundi la watu kumi na moja wakiwa jukwaani katika hafla rasmi. Wengine wamesimama kwa mstatili mmoja wamesimama kwa vitabu au.

Kundi la watu waliovaa sare nyeusi wakiwa na furaha wakinyanyua mikono juu kama ishara ya ushindi au kusherekea. Mbele yao kuna bendera ya Kenya.

Kuna maofisi la serikali la huduma ambapo wafanyakazi wote wamekuja na vile vile nyuma yao kuna maofisaa wa kulinda usalama, ofisi wa kama wanataka pasipoti, kitambulisho vitu mingi huwa una.

Hapo sasa kuna mpira wa kandanda na kuna mechi katika kati ya GOAL MAHIA na AFC LEOPARDS wakiwa kuna washabiki wengi zaidi kule kwa uwanjani wakitazama mpira inavyopigwa.

Kuna washabiki ambapo ni wengi zaidi, ambapo wanashabikia wakitazama mpira wa miguu wa kandanda wa nchini Kenya ambapo, wamecheza na timu kuu la nchini Harambee Stars, na wote wako na bendera ya Kenya.

Hapo ni kwenye serikali na huwa utazamwa ama huwa wanaongelesha ama wanaongea kwenye baraza kuu na hapo huwa wanasema ni mahakama kuu ya.

Sasa hapo ni nofisi ya serikali, ninaoona hapo ni watu wanne ambapo wamevaa barakoa zote kwa mdomo yao. Sasa kuna watatu ambao hua wamevaa alama ya kwamba wafanyikazi wa serikali na hapo ni ofisi ya serikali.

Hapo ni ofisi ambapo huwa imeletwa vitambulisho mingi zaidi ambapo kwa vitambulisho hii ikiwa inaletwa kwa ofisi wa Huduma ya hapo Kenya. Ikiwa inapelekwa kila kaunti alafu ma chiefs huwa ndiyo wanamletea mwananchi.

Kuna tanki ambapo imewekwa maji. Tanki hiyo imeundwa na serikali alafu pia kuna gari la zimamoto ambapo huwa watu huweka maji kwa hiyo naye anaweka kwa hiyo gari.

Kuna kikundi cha watu ambao ni kikundi cha wachezaji ,ambapo huwa wachezaji hawa wamevaa nguo la rangi la njano sasa wanapiga makofi wakienda hapo kwa mashabiki wao wakishabikia.

Kuna mchezaji ambapo anavaa tishati ya nyekundu na kuna mzee ambapo hapa amevaa koti la nyeusi ambapo wamepati wamekunja timu ya Sando wanampatia.

Ofisi la serikali ambapo kuna wateja wengi zaidi ambao wanangoja wahudumiwe na wateja hawa kuna wengi ambao kuna wamama wako kwa laini na wanasubiri ili waitwe mmoja baada ya mwingine.

Hapo sasa ilikua siku ya rais wa nchi mzee William Samoei Ruto na mama yake ya first lady ambapo walikua siku amabyo alikuaana weka sahihi ya kwamba yeye ni rais

Wachezaji wanne ambao waliovaa nguo za rangi la nyeusi ambapo huwa wakiwa wanacheza mpira ya mkono ya wanawake au wasichana na sasa wako na mpira mbili.

Washabiki wengi zaidi ambapo huwa wanashabikia kuangalia ama kutazama kama mpira wa miguu wa kandanda ambao wana timu kuu ya nchini Kenya wakiwa wanashika juu bendera ya Kenya.

Kuna washambiki ambapo wamevaa manguo za yellow ambao ni washambiki wa Tusker ambayo wengi wao wakiwa wanapiga duru wakishambikia ama wakiangalia mpira wa kandada huwa ambao wanacheza na ligi kuu Kenya.

Ni ofisi la serikali ambapo kuna mzee mmoja ambaye amevaa barakoa na amevaa koti ama amevaa suti nyeusi. Kuna mama ambaye amevaa shati ama nyeusi pia wakiwa wana tazama ama wanaongelea.

Kuna kikundi cha watu ambao wanakaa ma lawyer wakiwa wanaapishwa moja baada ya mwingine. Na kuna wanahabari wengi zaidi ambao wamefika hapo wakiwa wanapiga mapicha na hawa watu sasa.

Mashabiki wa mchezo wakiwa kwenye uwanja. Wengi wao wamevalia mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu, kijani, na nyeupe.

Mchezo wa mpira wa vikapu, mchezaji aliyevaa jezi nyeusi ambavyo namba yake ni kumi na nne inaonekana akimilikia mpira huku mwengine.

Hapo ni ofisi kuu ya serikali ambapo inaitwa Republic of Kenya, sasa kuna mzee mmoja hapo ambaye anaapishwa akiwa ameshika Bible juu kwa mkono na huwa anaapishwa na nyuma yake kuna bendera ya Kenya.

Kuna washabiki wa wengi zaidi. Ambapo kuna wengine wamepanda juu, mwanamke mmoja akiwa na bendera ya kenya. Sasa wakiwa wanatazama mpira wa miguu wa kandanda wa nchini.

Kuna pipe kubwa zaidi ambapo huwa inapita juu ya mataro ikiwa hii pipe hii ikiwa inabebwa na maji au maji ya kukunywa na wananchi . Pipe hii inapelekea tauni kwa maji.

Kuna kikundi cha wanaume ambao ni wachezaji wa mpira ya miguu wa kandanda ambapo timu hii hua huitwa KDF ambaye huwa ni timu kuu ya nchini ama timu la jeshi la Kenya.

Hapo katikati ya jiji la Nairobi , mbele ya jengo kuna bodaboda nyingi pamoja na watoa huduma ya usafirishaji baadhi yao wakiwa na vifaa ya kubeba mizigo ya posta .

Eneo la ujenzi au uchimbaji wa mifereji ikiwa na mashine ya kuchimba aina ya miundo ambaye kusonga kuna maandishi.

Hapo kuna washabiki ambapo wanashabikia wakiwa wamevaa majezi ya Kenya na wajiekea uso bendera ya Kenya. Kuna jamaa mmoja nyeusi ambao anachukua picha kwa simu yake wakiwa wanashabiki na wakicheka.

Taka taka zikiwa zimeanza kwenye mtaro ya barabara. Hali kama hii inaashiria uchafu wa mazingira na inaweza kusababisha madhara.

Ni uwanja wa Kenya ambao huwa kuna washabiki ambao ni wakuu wa serikali kama vile rais wa nchi William Ruto na former ama mheshimiwa Raila Odinga ambao huwa anatazama kwa kiwanja wakiangalia mpira.

Wachezaji waliovaa ambao ni kikundi ya wachezaji wa mpira wa kandanda ambao huwa wanafanya mazoezi na wamevaa zote jezi nyekundu ambao imeandikwa KDF.

Ni kikundi cha washabiki ambao hua wanashabikia wakiwa wako kwenye uwanjani. Kuna mwanamke mmoja ambaye amechukua bendera ya Kenya akiwa anapiga kelele ama anashangilia na washabiki wenzake.

Hii ni uchafu ambapo huwa imewagwa apo karibu na barabara ama kando la barabara. Uchafu hii ni uchafu ambayo imeokotwa na tauni na wamekusanywa hapo kwa mtaro kumewekwa uchafu mingi.

Kuna pipe kubwa zaidi ambayo inapita juu ya mtaro. pipe hiyo sasa ambapo mnatengeneza nama inabebwa na maji, inatoa kwa kiziwa ambaye sasa inaweka kwenye mbaka kwa town ama mbaka.

Ni kikundi cha timu ambao wanacheza mpira wa miguu wa kandanda, wakiwemo kuna kiongozi wao au captain , akiwa anashika kikombe juu na wengine wote wanashangilia mara moja.

Kuna wamama ambao huwa wameingia laini sasa hawali hapo kuna watu wengi zaidi ,ambapo wasubiri ili kila mtu ashike laini upande wake na wanamaliza hapo na wanangoja waitwe mmoja baada ya mwingine.

Kuna kikundi ya watu ambao wamevaa suti wanaume watato, ambao wamevaa suti na wanawake wawili ambao wamevaa nguo nyekundu na nyeusi sawa kuna mheshimiwa wa ambaye ni rais wa nchi William Ruto.

Kuna ni naibu wa rais ambaye huwa amekuja ofisi ya serikali sasa kuna kikundi cha watu nyuma yake ambao wamevaa masuti nyeusi na kuna mama ambaye ako na mtoto.

Kuna watu, kikundi cha watu ambao wamevaa suti, na koti nyeusi ya suti hii, ambapo chini ya hapo kuna mtu ambaye yuko na camera ame imepigwa hapo, na kuna mheshimiwa Raila Odinga.

Ni mtaro ambayo huwa ilichimbwa na ikiwa huwa ikiwemo ni mahali pa kupitishia maji au maji kando ya barabara huwa imechimwa ili kuna mapaipu ya watu kunywa maji na uchafu lingine.

Kuna maofisi za serikali ambapo ofisi hizi huwa inakuanga ofisi wa kuhudumiwa wakenya kama huduma ya centre . Vilevile ofisi hizi huwa hutengeneza ama huwa hujulikana hutengeneza.

Kikundi cha wachezaji mpira wa vikapu wakisherehekea ushindi wao wakiwa wameshika kombe juu. Wamevaa sare za mchezo za timu moja.

Kuna kikundi cha wachezaji ambapo huwa wanashangilia wakiwa wameshinda mechi yao wakivaa nguo ama matshirt nyeusi na nyuma yao kuna washabiki wengi zaidi na ambapo.

Ni ofisi kuu wa serekeli wapo sasa huwa ni huduma hutengenezwa na vitambulisho ama ID cha wakenya kujua ya kwamba kama wewe ni mkenya na lazima ukuwe na hii kitambulisho.

Ni ofisi la kiserikali, ambapo sasa huwa wanatengeneza mabarua za kutengenezea ama kusaidia wananchi, sasa wanahudumu wakiwa wanamtengenezea ma.

Huduma nyingi ya serikali, inaonekana kuna foleni ndefu jambo la kawaida kwenye ngazi ya huduma ikiwa unataka kujua jinsi ya kupata huduma bila kusubiri.

Hii ofisi ya serikali ambayo huwa, kuendeleza huduma bora, na maafisa wanaingia mmoja baada ya mwingine, na kuna watu ambao wako tayari kufanya kazi na hii ofisi ambayo wanafanyanga hapa.

Hapo sasa kuna maofisi ya serikali ambapo hao watu wanahudumia au wanafanyiwa vitu zao .Mmoja baada ya mwingine au badala ya mwingine sasa wanaitwa vile wanafwatana na kila mtu anaenda kwenye anapaswa aende.

Mwanaume akiwa amesimama amevaa gauni la rangi nyekundu na nyuma yake kuna ujumbe wa amani. Huwa maandishi makubwa.

Sasa hapa kuna wachezaji ambapo wanacheza mpira wa kandanda, ambapo huwa ni mpira wa mikono. Sasa hawa huwa wanacheza na wanaruka juu. Kuna timu ambayo imevaa manguo nyekundu.

Ninaoona hapo kuna ofisi ya serikali ambapo huwa ni mahali pa kwanza ambao huwa unajiambia unapatia huduma yako wakiwa wanakutengenezea kila kitu. Kuna mama ama msichana mmoja ambaye anafanya hapo kazi na kuna jamaa mmoja ambaye amekuja ili ahudumiwe.

Ofisi la serikali ambapo huwa wananchi husaidiwa, kuna wazee ambao wamo wanaume wanne ambao wamekaa kwa meza wakiwa wamechukua makaratsi wakiandika kalamu na wakisaidia wateja.

Sasa hapo hii kuna ofisi ya serikali ambapo huwa wameletwa nje ili wasaidie watu sasa hawa watu wanitwa wanaandika maform wanajaza na wanaitwa mmoja baada ya mwingine sasa.

Hapo sasa kuna kikundi cha watu ambao zote wamevaa koti nyeusi na shati nyeupe wakiwa ni wanaume na wanawake. Wamesimama zote ni hapo inakaa hapo ni mahakamani.

Sasa hapa kuna washambiki wengi ambapo wanaangalia ama wanashambikia kwenye timu lao. Kuna mmoja ya mashambiki ambaye amevaa kofia imeandikwa KDF, akiwa amechukua picha juu ambaye anashambikia timu yake.

Hapo sasa kuna ofisi ama ya serikali, ambapo wahudumu waniata mmoja baadaya ya mwingine. Kuna mama moja ambaye anaonyeshwa jinsi ambapo kazi yake inavyotengenezwa.

Hapo kuna kikundi cha timu ambapo huwa wanakusanyika pamoja kuna goalkeeper wao hapo ambaye amevaa nambari la ishirini, kuna mwingine amevalia nambari ishirini na tatu. Wakiwa wako kwa uwanjani na wanajiongeleshea kabla ya game imeanzika.

Mashabiki ambao hua wanashabikia, wanashabikia timu kuu wa taifa la nchini Kenya, la Harambee Stars wakiwa wanaangalia mpira wa kandanda, kuna shabiki mmoja amechukua bendera ya Kenya juu akiwa anapeperusha kama amefunga mgongo yake.

Ni ofisi la serikali ambapo kuna wanaume ambao wamevaa suti, wakiwa wanatengeneza ama wakiwa wanafanya kukata huduma au kitambulisho ili wasaidike ndio wanaweka.

Risiti ya malipo ya huduma kutoka idara ya uamiaji wa kenya inayoonyesha huduma ya pasipoti, jina la mteja tarehe ya malipo.

Kuna wachezaji ambao wanacheza mpira wa mkono haswa sasa mmoja wao ameruka akiwa anataka kufunga bao na mwingine ambaye amevaa nguo jezi ya nyekundu akimfuata akizuia.

Hii siku ya kuapisha rais wa nchi akiwa mama wa mamake ama bibi yake na rais William Ruto akishika juu bible na anaapishwa.

Kikundi cha watu waliovaa mavazi rasmi wakiwa ndani ya jengo la ofisi. Mmmoja wa watu hawa aliyeupande wa kushoto anaoonyesha kitu kwenye kompyuta huku wengine wakisikiliza.

Kundi la mashabiki waliokusanyika wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya Kenya au rangi za bendera ya Kenya, mmoja wa watu anaonekana amejifunga bandera ya Kenya mgongoni.

Hapa kuna maofisi la serikali na sasa maofisi haya ya hapa kuna watu wameingia kwa laini na wengine wamesubiri wakiwa wako na mabarua kwa mkononi. pia kuna ofisa wa serikali ambapo huwa anaunda usalama

Kuna ofisi la serikali ambapo kuna wamama wengi wamekaa, ambapo kuna wahudumiaji ambao wanahudumiwa, na ofisi hii ako na kila mtu ako na kompyuta kwa mbele yake, kuna meza ambayo imewekwa ndio iwekwe vitabu, na hapo ni serikali ndogo.

Maziingira ambapo huwa imeharibika ama imewekwa chafu mingi zaidi, ikiwa hapo ikiwemo hapo hakuna binadamu na hakuna manyumba ni karibu na barabara sasa hapo hiyo barabara ikiwa wameeka uchafu mingi unaezachoma.

Ni ofisi ya serikali hapo sasa huwa huhudumia watu kama vile watu ambao wanatengeneza ama ukitaka kwanza kutengeneza pasipoti na ni ofisi kuu ya kutoka nchi inayotengeneza makaratasi na unavyoingia vilevile.

Kuna washabiki wengi ambapo huwa wanashabikia ama wanachukua mabendera ambayo imeandikwa bandari. Sasa huwa inaonekana wanaangalia ama wanatazama mpira wa miguu ambao ni mpira wa miguu wa kandanda.

Ofisi la serikali ambao ni Huduma Center ambaye ni center wa huduma. Ofisi huwa unahudumiwa na watu na wakenya na wenye wanahitaji ili wahudumiwe kama vile wale wenye wanakata kitambulisho, huduma number na vile vitu.

Mashabiki ambao huwa wanashabikia kuangalia mpira wa miguu wa mpira wa kandanda. Sasa watu kuna wenye kuna msichana mmoja ambaye huwa anachukua bendera ama nguo ambaye imeandikwa timu ya Gor Mahia.

Kuna timu wawili na kuna wachezaji wawili, ambapo wanacheza mpira wa mkono wa basket ,sasa wakiwa kuna mmoja wao ameanguka chini na anashika mwingine ambaye akona mpira.

Kuna timu mbili ambapo kuna, wanacheza mpira wa miguu wa kandanda hapo kwenye uwanjani, kuna mchezaji ambaye amevaa nambari la tisa, ambaye ameanguka chini, kuna mashabiki wengi huku wakitazama hii mpira.

Kundi la watu waliovaa rasmi wakiwa mbele ya jengo la serikali au mahakama, mwanamke aliyekatikati anaonekana kuwa amezungumza au kutoa taarifa rasmi.

Kuna kikundi cha watu ambao ni wananchi wengi zaidi, sasa kuna rais ya nchini Kenya ambapo ni William Samoei Ruto, akiwa anasalimia wote, nao wamama wakifurahia kusalimiana na president .

Tukio la usajili au huduma ya kijamii. Kuna meza yenye maandishi MCA na desk darasa. Watu wamevaa sare kama za wahudumu wa huduma au uchaguzi na kuna watu wengine kwenye foleni.

Mchakato wa kuchukua alama za vidole na picha kwa ajili ya kupata kitambulisho rasmi. Huenda ni katika ofisi ya usajili wa vitambulisho vya katika kama vile Huduma number au kitambulisho cha taifa

Hapo sasa kuna rais wa nchi, William Samoei Ruto, na wakiwa na mkuu wa mahakamani ambapo huwa ilikuwa siku yake ambaye amekua President ama amekua rais wa nchi.

Ni ofisi nyingi ambayo ni ofisi ya serikali ambapo ofisi hizo sasa kuna wateja wengi ambao wanahudumiwa na kuna makompyuta ambao kuna wafanyakazi ambao wote ni wa serikali ambao wote wamevaa barakoa ambao huwa wanasaidia.

Jengo la serikali la huduma Kenya ambapo wanaanchi huenda kupata huduma mbalimbali kama vile vitambulisho ,huduma namba leseni na huduma zingine za serikali nje ya jengo Hilo Kuna watu kadhaa wakiwemo afisa wa polisi usalama

Mwaaanchi akiwa ameketi mbele ya afisaa wa seriklai anayohudumia kwa furaha. Afisaa huyu ameketi nyuma ya dawati iliyo na kompyuta na karatasi.

Hapo sasa kuna mahali ama ni mahali pa ofisi serikali. Ambapo kuna watu wengi ambao wamekuja kila mtu ako na shida yake kando akiwa na mgonjwa wanagojea ili wasaidiwe na waitiwe mmoja baada ya mwingine na askari ambaye huwa anahakikisha laini ipo sawa.

Hapo sasa kuna wachezaji wa bandari ambapo huwa wachezaji wanacheza ligi kuu ya kandanda wa Kenya, sasa hawa huwa wanafanya ili wamefunga bao na wanafanya wakiwa.

Kuna kikundi cha wachezaji ambapo wanacheza mpira mguu wa kandanda, wakiwa wamevaa, matimu mbili ambao moja yake imevaa rangi ya kijani, na timu hio ingine wakiwa wamevaa rangi la nyekundu, sasa kuna washabiki.

Hapa ni hapo kwa ofisi kuu la serikali, kuna mheshimiwa rais William Samoei Ruto na ako na mkuu wa jaji ambaye alikuwa anaapisha siku yake ya.